Anaonekana dada mmoja mabaye ako hapa kwa shamba. Anaonekana kuwa na furaha kabisa kilingana na tabasamu yake, pia kwa uso wake unaonyesha kuwa kuna furaha, ameinama mahali kuna mimea mizuri. Tunaona kuna mimea ya mboga, viazi na mahindi. Inaonekana kuwa ni mimea mizuri kabisa na yakupendeza.

Hili ni mmea aina ya ndizi. Inaonekana kuwa ni ndizi mzuri na imepata matunda tayari. Ingawa haya matunda yanaonekana kuwa bado haijakomaa na yako mbichi kabisa. Inaonekana ni ndizi ya aina ya kuwa na utamu ya juu, na ni ndizi ambayo itapata matunda mazuri hapo mbeleni.

inaonekana mkono ambayo imeshika ndizi ambayo tayari imeshatolewa maganda na pale nyuma kunaonekana hiyo maganda na tena kuna ndizi ambayo imeivaa hii ndizi ambayo imetolewa maganda inaonekana kuwa ni ndizi ambayo haikuwa imeivaa vizuri.

Hili shamba lina ndizi. Yanaonekana kuwa imejaa ndizi kabiza na ni ndizi makubwa kubwa ambayo ameshapata matunda ama mazao tayari inaonekana kuna ndizi ndogo ndogo ambayo labda ndio imepandwa juzi. Inaonyesha kuwa mkulima huyu anadhamini sana pandaji wa ndizi.

Hapa panaonekana kuwa ni soko la kuuza chakula na matunda ya aina mbalimbali. Panaonekana kuwa kuna aina nyingi ya ndizi. Kuna ndizi ambazo zimeiva tayari na zinapendeza na ni tamu. Pia kuna nyanya na vitunguu, kuna kitunguu saumu, kuna aina mbalimbali ya mboga na kienyeji na kabeji na aina ya sukuma.

Shamba la ndizi, inaonekana kuwa na mandzi mengi sana na yanaonekana kuwa ni ndizi yaanapemdeza na yako na matunda matamu, kuna mandizi tayari imepata matunda na kuna zingine ambazo ni ndogo luonekana kuwa zimepandwa tu juzi, ni njia mwafaka ya kutuonyesha kuwa huyu mkulima anapenda kulima mandizi.

Ni maziwa ambayo imeganda, ni maziwa ambayo inatumika sana na wakalenjin, wanaiwela maziwa yenye imetola tu kukamuliwa, wanaweka wanachemsha ilale, ndio igande hivi, alafu wanaikunywa, na wana idhamini sana.

Inaonekana kuwa ni ndizi ambalo likona utamu na imepata matunda ambayo yanapendeza na ni mingi kabisa. Haya matunda yanaonekana kuwa yamekomaa na sasa karibu yanauzwa. Ni matunda ambayo zinapendeza sana na inapendeza watu wengi na watu wengi wanapenda kukula hii ndizi.

Ni mikono hapa ambayo inatumika kudondoa mahindi, tunaona huyu mtu anadondoa mahindi ingawa mahindi ambayo ameshika inakaa kuwa imeharibika na inaoza, lakini mahindi mengine ambapo yamewekwa hapo chini ni mahindi mazuri na sasa yanasubiri kudondolewa pia.